Nguzo za umeme zilizosimama kando ya barabara ya lami. Upande wa kushoto kuna njia ya watembea kwa miguu iliyotegenezwa kwa matofali na kando yake kuna mifereji midogo ya maji iliyotegenezewa kwa simiti ikifuatwa na ukuta mrefu wa matofali.

Nguvu za umeme iliyosheheni nyaya nyingi na transfoma kubwa. Nguzo hizo ambazo zinaonekana kuwa ya mbao au simiti imesimama wima na juu yake kuna transfoma ya rangi ya kijivu au buluu iliyounganishwa na nyaya nyingi zinazosambaa pande zote.

Eneo la barabara na maeneo ya pembeni ambapo mafundi wa umeme wanafanya kazi kwenye nguzo za umeme. Mbele kuna barabara ya lami na upande wa kushoto kuna njia ya watembea kwa miguu iliyotengenezwa kwa matofali.

Kituo kikubwa cha kusambaza umeme kinachoitwa Isinya sub station .Kituo hiki kimejengwa katika eneo la wazi. Kuna nyasi na vichaka vichache. Nyuma ya bango hilo na upande wa kulia kuna miundo mikubwa ya nyuma na nyaya nyingi za umeme.

Kituo kikubwa cha kupoza umeme katika eneo la wazi ambalo linaonekana kuwa kame. Miundo mikubwa ya chuma kama vile nguzo na minara limesimama wima ikipata nyaya nyingi za umeme.

Kituo cha kupoza umeme ambacho ni muhimu kwa usambazaji wa umeme. Ni mahali ambapo umeme unaotoka kwenye vianzo vikuu vya uzalishaji hupandishwa nguvu zake, ili uweze kusafirishwa kwa umbali mrefu au kusambazwa kwa matumizi ya ndani.

Transformer ya umeme iliyowekwa juu ya nguzo mbili za mbao . Transformer yenyewe ikiwa na umbo la mstatili, rangi nyeusi au kijivu iliokoza na ina nyaya kadhaa juu zilizounganishwa juu na chini yake.

Kituo kikubwa cha umeme chenye miundo mingi ya chuma na nyaya za umeme. Miundo hii ni refu iliyo nguzo za chuma zinazofanana na minara, imepangwa kwa mstari na inabeba nyaya nyingi za umeme zinazovuka angani.

Kituo kikubwa cha uzalishaji wa nishati pengine kituo cha nishati cha joto ardhi au kiwanda kikubwa. Miundo mingi ya chuma, mabomba makubwa yaliyofunikwa na majengo ya viwanda. Kuna kundi la watu wanne wamevaa mavazi ya usalama.

Mfumo mkubwa wa kuchimba visima labda kwa ajili ya mafuta au gesi au kisima cha maji kirefu. Kituo kikuu cha kuchimba visima kinaonekana kikiwa na muundo mrefu wa chuma na vifaa vingi vya kuinua na kushusha. Sehemu ya juu ina nguzo na kamba zilizotumika kukuza vifaa vya kuchimba chini ya ardhi.

Mandhari ya wazi wakati wa machweo au kabla ya jua kuchomoza likiwa na anga lenye rangi mbili tofauti na nguvu za umeme wa juu. Anga limegawanyika katika rangi mbili kuu; upande wa kushoto anga ni la buluu iliyokolea ambalo lina mawingi ya mvua au mkungu, upande wa kulia anga lina rangi ya machungwa na njano.

Kundi la watu wakiwemo baadhi ya hawa wakiwa wamevaa fulana za manjano zilizoakisi mwanga na kofia ngumu za usalama wakikagua kituo cha umeme. Katika sehemu ya mbele kuna mwanaume mmoja amevalia kofia ngumu ya manjano na fulana ya majani yenye nembo.

Wengi kati mandhari ya wazi ,yenye nyasi ndefu za kijani kibichi ,chini ya anga la blue ,lenye mawingu meupe machache. Anga linaonekana wazi na jua linaangaza ikionyesha huenda ni mchana. Kuna twiga wawili wakiwa wamesimama kwenye nyasi.

Mikono ya mtu ikishikilia bomba cheupe ambalo linamwaga maji wazi na safi ndani ya chombo kikubwa cha rangi ya bluu. Maji yanaruka na kuunda mmonyoko mdogo. Nyuma ya bomba na mikono kuna makopo mengi ya kuhifadhia maji.

Mandhari nzuri iliyochanganywa wanyama pori na mandhari ya jiji, katika sehemu ya mbele kuna mandhari ya Savannah yenye nyasi kavu na miti michache ya mikuyu na mikuyu. Kuna kundi la nyumbu wachache wakila nyasi au wakitembea, wakionyesha uwepo wa wanyama pori.

Kundi la wanaume wakiwa wamevaa fulana za rangi ya kijani kibichi zinazong'aa, mabuti za mvua wakisafisha eneo chafu sana lenye tanka nyingi na maji machafu. Wanaume wawili wa mbele wanatumia zana ndefu labda mwiko au vijiti kuokota taka zilizoloa na matope.

Watu watatu wakitembea kwenye njia ya udongo ndani ya msitu wenye miti mirefu na minene. Mwanaume wa kwanza amevaa suti ya buluu, shati jeupe na suruali ya rangi nyepesi. Mikono yake iko wazi kando kama anaongea au anaeleza kitu. Mwanaume wa pili ameva suti ya rangi ya kijivu.

Eneo la wazi ambalo ni uwanja au ua la jengo likiwa na maji mengio chini likionyesha huenda ilinyesha mvua hivi karibuni au bado inanyesha. Kuna watu kadhaa wengi wao wakiwa wanawake na wanaonekana kushiriki katika shuguli za kufulia nguo.

Hafla ya nje labda uzinduzi wa mradi wa kituo la jamii. Kuna hema kubwa jeupe na bango refu la kijani lenye nembo na maandishi Nairobi City Council. Mwanamke amesimama upande kushoto akiwa amevaa kofia ya pinki na shati jeupe.

Hali ya mafuriko katika eneo la makazi duni labda Kibera hapa Nairobi, kutokana na hali ya hewa ya hivi karibuni, maji yenye matope yamefurika yakifunika sehemu kubwa ya ardhi na kufikia hadi kwenye nyumba. Baadhi ya nyumba ndogo zilizojengwa kwa matofali au mabati zimezama kwenye maji.

Kundi la wachezaji wakiigiza kwenye jukwaa kubwa la ndani ambalo ni la ukumbi wa tamasha au ukumbi wa michezo. Sakafu la jukwaa limetengenezwa kwa mbao zilizong'aa. Wachezaji wengi wamevalia mavazi ya kitamaduni.

Majengo mengi yaliyojengwa kwa mabati na mbao, ambao kuna paa za mabati yaliyochakaa. Barabara au njia kuu yenye udongo au vumbi. Kuna watu kadhaa, wakiwemo watoto wakitembea au wakiwa wamekaa mbele ya nyumba. Upande wa kulia kuna muundo mrefu wa mstatili wenye picha na maandishi.

Kundi la watu wakifanya usafi au kuondoa taka, katika eneo lenye miti mirefu ya miwa au mianzi yenye rangi ya njano. Mbele ya miti hiyo kuna rundo kubwa la taka na uchafu wa kila aina, ikiwemo mifuko ya plastiki, nguo chakavu na vitu vingine vinavyofanana na taka.

Kundi la tembo wakiwemo tembo wawili wakubwa na vifaru wawili wadogo wakiwa wamekusanyika karibu. Tembo hawa wana rangi ya kahawia nyekundu ambayo ina ashiria kuwa labda wamejipaka matope mwekundu au wame toka kwenye udongo wa rangi hio.

Maandhari ya jiji kubwa kutoka juu ikiwazekana jiji la Nairobi kutokana na muundo wa majengo yakiwemo na majengo mengi ya biashara na makazi yaliyo tawanyika kote jijini. Rangi za majengo zinatofautiana kutoka nyeupe, kijivu hadi blue zikionyesha mitindo tofauti ya usanii.

Mwanume mmoja mwenye tisheti ya bluu akijaribu kusafisha au kukusanya chupa za plastiki na taka zingine zilizo rundikana katika eneo lenye maji au mto. Amezama katikati ya rundo kubwa la chupa za plastiki zilizo tupwa.

Mto au mkondo wa maji ulichofuliwa sana unaopita katika eneo la viwanda au la mijini, kwa kuzingatia kipengela. Hali kama hizi za uchafuzi wa mazingira zinaweza kuwa hasa karibu na maeneo yenye viwanda au makazi mingi. Maji katika mkondo huo ambao ni meusi yamejaa taka mbalimbali, ikiwemo mifuko ya plastiki.

Twiga wawili wakiwa wamesimama kwenye nyasi ndefu za savana na nyuma yao kabisa kuna anga la buluu hafifu. Jambo la kuvutia zaidi jinsi picha inavyoonyesha jiji kubwa la Nairobi likiwa limejengwa kwa mbali. Majengo marefu na maghorofa marefu ya jiji pia yanaonekana wazi kabisa.

Mbweha akiwa amesimama katikati ya nyasi ndefu akiangalia upande wa kushoto. Hali hii ni ya kawaida katika maeneo ya wanyama pori. Mbweha huyo ana manyoya ya rangi ya kahawia na ako na madoa meusi na meupe, kwenye mgongo wake, na mkia wake unaonekana kua mnene.

Kundi kubwa la nyungu, wanyama wanaofanana na ngombe wa porini wakifuka mto ambao una mkondo wa haraka na mawingu, nyungu wengi wamekusanyika kwenye kingo cha mto, baadhi wakiwa tayari wameingia majini na wengine wakishuka kwenye mteremko wa ukingo.

Kuna wanyamapori inayowakilisha safari katika hifadhi ya wanyama au bunga, kama vile hifadhi ya taifa ya Nairobi iliyo karibu na Kitengela au bunga nyingine yeyote nchini Kenya. Kuna swara wawili aina ya impala. Swara aliye mbele yuko nyuma akiwa na pembe zake ndefu na zilizopindika vizuri na ina rangi ya kahawia na sehemu nyeupe chini ya tundo.

Mwanaume mmoja amesimama nje labda katika mbuga ya wanyama, kituo cha kuhifadhi au bustani ya reptilia kwani kitengela yenyewe iko karibu na maeneo ya wanyamapori na vivutio kama hivyo. Mwanaume huyu amevaa shati la khaki lenye mikono mifupi na suruali ya jinisi ya bluu pamoja na viatu vya wazi.

Kifaru mweupe ambaye anatembea kwenye udongo mwekundu katika mazingira ya asili ya savannah labda katika hifadhi ya wanyama pori. Kifaru huyo ana ngozi ya rangi kahawia kijivu iliyo na mikunjo kwenye shingo na mabega. Pembe zake mbili, moja kwa kubwa na nyingine ndogo.

Mandhari ya jua linapochomoza katika savana ya kiafrika. Kuna miti mikubwa ya miavuli ikiwa imefunikwa na kivuli kizito dhidi ya anga lenye rangi ya machungwa na njano. Mwangaza wa jua unaonekana chini ya upeo wa macho.

Maafisa wa wanyamapori wakiwa wameshughulikia faru mdogo au mtoto wa faru. Faru huyo amelala chini na anaonekana kuwa amefunikwa sehemu ya kichwa chake kwa blanketi au kitanda chenye rangi ya waridi, bluu na kijivu. Macho yake yanaonekana kuwa yamefunikwa au ametulizwa kwa ajili ya usalama wake.

Kundi la watu hasa wanawake wakichota maji kutoka kwenye mto wenye matope, au maji machafu. Maji yana rangi ya kahawia kuashiria uchafu, au marufiko, watu hawa wameinama na wanatumia ndoo, besheni, na vyombo vingine kujaza mitungi mikubwa ya njano na nyeupe iliyojaa maji.

Twiga mdogo labda ndama akiwa amesimama mbele yake katikati ya mandhari ya asili. Twiga huyo ana rangi ya kahawia iliyokolea na madoa mepesi meupe yenye liwaza ya kipekee inayofunika mwili wake wote.

Kundi kubwa la ndege huku wakiruka angani, anga ni ya bluu safi pia mawingu. Ndege hawa wame enea kote angani waki unda mfumo tofauti wanapo ruka ingawa maumbo yao yasiyo wazi sana kutokana na umbali au mwendo wao.

Wanaume watatu wakifanya kazi katika eneo linaloadhiriwa na mafuriko au maji mengi. Watu hawa wako katika eneo la mto au mkondo wa maji uliopasuka kingo chake na kusababisha uchafu na matope kusambaa. Maji yanatiririka kwa kasi upande wa kushoto yakibeba uchafu mwingi, kama vile matawi, chupa na plastiki za taka nyingi.

Maporomoko ya maji madogo yanayopita katikati ya miembe mikubwa na mimea mingi. Maji yanatiririka chini kwa ngazi tofauti yakipita juu ya mawe makubwa ya rangi ya kijivu meusi na kutengeneza vijitu vidogo vya maporomoko ya maji. Baadhi ya mawe yamefunikwa na mimea mingi midogo.

Mandhari ya kipekee ambapo wanyamapori na jiji vinakutana. Mbele kuna kundi ya pundamilia wakichunga kwenye nyasi ndefu. Baadhi yao wakiwa wameinua vichwa na wengine wakila. Katikati ya picha kuna njia ya udongo mwekundu liliyopita kwenye Nyika.

Mandhari ya eneo la makazi duni linaloashiria mazingira magumu ya maisha, katikati kuna mfereji au mkono mdogo wa maji machafu uliopakana na taka nyingi za aina mbalimbali ikiwemo mifuko ya plastiki ,nguo na vitu vingine vilivyotupwa.

Twiga mmoja mzima akiwa amesimama katika eneo lenye majani na miti iliyopoteza majani au yenye majani machache labda kutokana na ukame au msimu fulani. Twiga ana alama zake za kawaida ya kahawia na njano na shingo yake ndefu imeelekezwa kidogo upande wa kushoto.

Mandhari ya wazi, pana yenye kijito cha umbali cha barabara kuu ya reli ikiwa imejengwa juu ya nguzo ndefu ikipitia mazingira ya ardhi. Hali kama hii ni ya kawaida katika maeneo ya jijini, inapitia mbuga za wanyama na maeneo ya watu.

Chui ya akifungua mdomo wake na kuonyesha meno yake makali ambayo yana ishara ya ukali au onyo, chui huyo madoadoa meusi eneo rangi ya dhahabu na kawia ambayo ni sifa yake.

Mahabara ya kemia au ya kisayansi, ikiwa na wataalamu wawili waliovalia makoti meupe ya mahabara wakifanya kazi. Hali hii inaweza kuashiria wataasisi za elimu au utafiti, au vituo vya kudhibiti ubora ambavyo ni muhimu. Upande wa kushoto kuna mwanamke aliyevaa koti jeupe ya mahabara akifanya kazi kwenye sinki la mahabara.

Kundi la wachezaji wa kutumbuiza densi ya kitamaduni kwenye jukwaa kubwa la mbao. Kuna takriban watu kumi na mbili waliopangiwa kwa safu wakifanya harakati zinazofanana. Wengi wao wamevalia mavazi ya rangi ya chungwa na baadhi wamevalia mavazi yenye madoa kama ya chui ikiashiria mtindo wa kitamaduni.

Kundi la ng'ombe wa kiume wa rangi kama vile nyeupe, kahawia na nyeusi wakinywa maji kutoka kwenye chanzo cha maji kilichoundwa na binadamu. Halii hii ni ya kawaida sana katika maeneo ya Kajiado ama Kitengela kwa ujumla ambayo ni maeneo ya ufugaji. Kuna bomba jeusi kubwa linalopita mbele ya bomba jingine la nyuma lililonyooka likitoa maji kwenye kijito kidogo.

Chui akitazama kupitia waya wa uzio. Macho yake ya bluu yanaonekana wazi na yana mtazamo wa kutafakari au labda huzuni. Manyoya yake yana madoa meusi yanayofana na rangi ya kahawia dhahabu. Uzio wa waya unaonekana kuwa mkali na imara.

Kundi la watu wakiwemo wanafunzi na watu wazima wakiangalia mradi wa kilimo, labda bustani ndogo au kilimo cha mboga kwa kutumia mbinu mpya. Kuna mmea mkubwa wa mboga, labda spinach au mchicha uliokuwa toka kwenye mfumo mweupe.

Kiwanda kidogo au kituo cha kusafisha maji, chenye mabomba makubwa na majengo yenye paa la buluu. Katikati ya picha kuna bomba kubwa la rangi ya buluu kijivu likiwa limewekwa juu ya nguzo za mawe zilizojengwa kwa mtindo wa matofali. Bomba hili linaonekana kuwa sehemu ya mfumo wa usambazaji wa maji au usindikizaji.

Majengo au ubomoaji unaoendelea karibu na mkondo wa maji machafu. Jengo kubwa lenye ghorofa kadhaa linaonekana likibomolewa na sehemu kubwa ya kuta zake zimetolewa huku kukiwa na vumbi na vifusi hewani.

Watu wawili wakiendesha baiskeli za milimani kwenye barabara iliyo wazi labda katika eneo la vijijini au la kitalii. Wote wawili wamevaa mavazi ya baiskeli na kofia za kujikinga. Wanakabiliwa mbali na mpiga picha wakiendesha kando kando.

Vifaru wawili katika mazingira ya asili kama hifadhi ya wanyama pori au bustani ya wanyama. Kifaru wa kwanza yuko katikati na amesimama akionekana kuwa kifaru mweupe kutokana na muundo wa mdomo wake mpana na umbo lake kubwa. Ana pembe mbili zinazoonekana wazi .Ngozi yake ina rangi ya kijivu isiyokolea.

Ndege mzuri mwenye rangi angavu akiwa ametua kwenye tawi la mmea wenye majani mabichi. Ndege huyu ana manyoya wenye rangi ya njano iliyokolea kwenye tumbo na kifua chake na rangi nyeusi unao nyoa kwenye koo lake au shingo yake.

Tumbili wawili, mama na mwanawe wakiwa wamekaa kwenye nyasi yanye rangi ya kijani kibichi. Tumbili mama ana manyoya ya rangi ya kahawia kijivu na uso wake una rangi nyeusi inayong'aa, hasa karibu na macho yake na manyoya meupe kando ya uso wake. Amekaa wima na kumkumbatia mwanawe kwa mikono yake yote miwili.

Pio wanne wawili wa kushoto wako karibu sana na mmoja wao, ambaye anakula nyasi, huku wengine wakiegemea karibu naye. Pundamilia wengine wawili wamesimama upande wa kulia wakitazama mbele. Michirizi yao nyeusi na nyeupe inatokeza vizuri dhidi ya rangi ya nyasi.

Mtu ambaye anaweza kuwa mwanamume, akiteka maji kutoka kwenye chemichemi au chanzo kidogo cha maji kinachotiririka kutoka kwenye mwamba, hali kama hizi za upatikanaji wa maji zinaweza kuonekana katika baadhi ya maeneo ya vijijini au yasiyo na muundo mbinu ya maji yaliyoendelea huku Kitengela na maeneo jirani.

Ndovu ndume mmoja mwenye pembe ndefu zilizopinda akitembea polepole kwenye ardhi ya ufuo au shamba. Ndovu huyu ana manyoya ya rangi ya kahawia dhahabu upande wa juu, huku tumbo lake na sehemu ya ndani ya miguu yake vikiwa vyeupe.

Kundi cha watu wengi ambao wengi wao ni vijana wakishiriki katika shughuli ya upandaji miti au usafi wa mazingira katika eneo wazi lenye mimea michache. Hii inaonyesha kuwa hafla ya jamii au mradi wa mazingira. Watu walio mstari wa mbele wanatabasamu na kuonekana wenye furaha.

Mazingira ya asili yenye miti na anga ya buluu. Katika sehemu ya chini, kuna msitu mnene au vichaka vingi vya kijani kibichi. Rangi ya kijana ni nzito na inaonekana kama mmea mingi imejikusanya pamoja. Juu ya vichaka hivi katikati ya picha kuna mti mrefu ambao matawi yake ni wazi na yanaonekana yamekauka au hayana majani mengi.

Tumblili akiwa amekaa juu ya uzio wa mbao uliopakwa rangi tofauti. Tumbili huyo ana manyoya ya kijivu kahawia, uso mweusi na manyoya meupe kando kando ya uso wake, ambaye akitazama kamera kwa umakini.

Basi ambalo limesimama kando ya barabara labda likipakia au likishusha abiria. sehemu ya nyuma ya basi inaonekana wazi ikionyesha taa za breki, vioo vya kuangalia nyuma na namba ya usajili. Upande wa kulia wa basi kuna maandishi PSV ikimaanisha gari la huduma ya umma.

Mandhari ya barabara yenye shuguli nyingi. Kuna magari kadhaa yaliyosimama kwenye foleni. Upande wa kulia kuna barabara ya waenda miguu na ishara ya barabarani yenye duara nyekundu na mshale uliopinda kurudi nyuma na mtari mwekundu kuupitia.

Barabara yenye shughuli nyingi katika mazingira ya mijini, kuna gari ndogo la abiria ambayo linaonekana kama matatu au basi ndogo, lenye rangi ya kijivu na zamarau. Mbele ya gari hilo, wanaume wawili wanaonekana wakitembea kulekea mbele, mmoja amevalia hudi ya kijivu na jiniki ya bluu na mwingine amevalia koti la bluu na jiniki.

Mandhari ya barabara ambapo kuna lori ndogo ya rangi ya buluu na chungwa likiwa limesimama kando ya barabara. Kushoto kwa lori kuna mwanamume aliyevaa shati la buluu na suruali nyeusi akimwangalia. Pande wa kulia wa lori kuna kundi la watu watatu wamesimama karibu na ukuta wa mabati.

Barabara yenye mchangamano wa magari jijini Nairobi. Lina aina mbalimbali za usafiri. Katikati ya picha, kuna lori kubwa la kubebea mizigo. Kando yake na nyuma yake kuna magari mengine mengi, ikiwemo mabasi madogo.

Barabara lenye ngazi mbili. Juu kabisa kuna barabara kubwa inayopita juu na chini yake kuna daraji jingine ndogo linaloruhusu magari kupita chini ya daraja hilo na chini kuna mto au kijito chenye maji ya rangi ya kahawia. Kwenye daraja la chini kuna basi ndogo lenye rangi nyekundu na buluu likipita. Pia kuna gari jeupe linaloonekana kwa mbali upande wa kushoto majengo ya daraja yamejengwa kwa saruji.

Ndani ya gari kama basi ndogo au matatu likiwa linaenda barabarani. Upande wa kulia wa picha kuna sehemu ya nje ya gari ikiwemo kioo cha pembeni kinachoakizi mandhari ya nje. Barabara inaonekana kuwa na lami na ina njia kadhaa.

Mandhari ya barabara yenye shughuli nyingi katika eneo la mjini, ambayo ina msongamano wa magari na watu. Mbele kabisa kuna maafisa wawili wa polisi wa trafiki wakiwa kazini. Ofisa mmoja aliyevalia koti la manjano linalong'aa na kofia nyeupe.

Msongamano mkubwa wa magari kwenye barabara kuu ikiwa na mandhari ya mjini kwa nyuma. Hali hii ni ya msongamano wa magari ni jambo la kawaida kwenye barabara zinazoelekea na kutoka miji mikubwa kama Nairobi. Barabara imejaa magari mbalimbali yakiwemo malori makubwa, mabasi, matatu na magari madogo. Magari mengi yamepanga foleni.

Barabara yenye shughuli nyingi ambayo inaonekana kuwa jijini Nairobi. Katikati ya picha kuna ubao mkubwa wa kijani wenye mwelekeo wa barabara. Hii inaashiria kuwa barabara hii inaunganisha maeneo mbalimbali.

Mandhari ya mtaa wenye shughuli nyingi katika jiji inayoashiria pilkapilka za usafiri wa umma na biashara ambayo inaweza kuwakilisha sehemu yenye msongamano kama Kitengela au Nairobi. Kuna mabasi mawili ya abiria yenye rangi na michoro tofauti. Basi lililo upande wa kushoto ni la rangi ya kijivu na buluu.

Eneo hilo linaonyesha shughuli nyingi chini ya walinzi wa ndege, ambapo linaonekana kuwa kituo cha mabasi au barabara yenye msongamano wa magari ya umma. Katikati ya picha kuna basi kubwa au mabasi yaliyopangwa, ya rangi ya bluu yenye upepo na michoro mbalimbali.

Ndani ya gari labda basi ya matatu ambayo inaonyesha barabara kuu yenye shughuli na mazingira ya jiji au viunga vya jiji ,barabara hiyo ni kubwa na njia nyingi na magari kadhaa yakitembea mbele kuna lori ndogo jeupe na magari mengine ya abiria .

Basi la abiria ambalo kwa kawaida hujulikana kama matatu chini kenya. Basi hili ni la rangi ya kijani kibichi na limeegeshwa kando ya barabara. Kuna namba sabini na arubaini zimeandikwa kwa herufi kubwa kwenye ubao mweupe uliowekwa mbele ya gari.

Kituo cha mabasi au eneo la maegesho ya magari ya abiria labda jijini Nairobi. Kuna basi kubwa la abiria lenye rangi ya buluu na kijani kibichi. Mbele ya basi kuna pikipiki yenye rangi ya zambarau ikiwa imepakiwa. Nyuma na kulia kwa basi la city shuttle kuna mabasi mengine mengi yaliyosimama yakionyesha kuwa hii ni eneo lenye shughuli nyingi za usafiri.

Barabara kuu yenye shughuli nyingi ikiashiria miundo mbinu muhimu ya usafiri hapa Kenya ikiwemo barabara zinazoelekea kutoka jijini Nairobi, barabara hio ina njia nyingi za magari na kuna magari mengi yakiwemo mabasi, malori na magari madogo yanayopita.

Eneo lenye shughuli nyingi na mti ambayo ni kituo cha magari madogo au matatu nchini Kenya. Katikati ya picha kuna basi ndogo yenye rangi blue na mapambo mbalimbali ikiwa na taa za kijani kibichi juu ya paa.

Kituo cha mabasi nchini Kenya hasa Nairobi kutokana na magari yanayoonekana. Kuna mabasi mengi madogo yanayojulikana kama matatu yamepangwa au yanasubiri abiria . Matatu haya yana rangi, mbali mbali na yamepambwa kwa michoro ya kipekee.

Kundi la watu wengi wakiwa vijana wakikusanyika au wakitembea kando ya barabara yenye miti mikubwa yenye majani mabichi. Inaonekana kuwa kuna maandamano au makusanyiko wa umma kwani baadhi ya watu wanashikilia mabango yenye maandishi.

Mandhari ya barabara yenye shughuli nyingi ikiangazia hasaa matatu ambayo ni basi dogo la abiria nchini Kenya. Matatu lililo katikati lina rangi ya kijani kibichi na limepambwa na michoro mbalimbali ikiwemo neno exalted juu ya kioo cha mbele na orodha ya maeneo linalokwenda kama vile Mombasa.

Mandhari pana ya barabara kuu yenye shughuli nyingi katika mazingira ya jiji. Barabara inapanuka kwa njia nyingi na imejaa magari ya aina mbalimbali ya kilimo mabasi. Malori magari madogo na pikipiki magari yote yanaonekana yakisonga mbele au yamekwama kwenye foleni.

Basi dogo la abiria au matatu lenye rangi za kuvutia za chungwa, bluu na nyeupe likiwa limeegeshwa barabarani katika eneo lenye shughuli nyingi. Watu kadhaa wanaonekana karibu na basi. Mwanaume mmoja amevaa koti la bluu na suruali ya bluu akitembea mbele.

Basi la abiria lenye rangi ya bluu likiwa limeegeshwa kwenye kituo cha basi au kando ya barabara yenye watu wengi . Kwenye kioo cha nyuma cha basi kuna maandishi makubwa yaliyo andikwa metro trans na bendito . Chini yake kuna nembo ya metro na namba ya Usajili.

Shughuli nyingi iliyopigwa kati makutanao ya barabara jijini Nairobi. Trafiki ni nyingi ikijumuisha magari mbalimbali kama vile mabasi madogo ya abiria, magari ya kibinafsi, na pikipiki. Kuna askari wawili wa trafiki wakiwa wamevalia sare zao za rangi ya manjano inayong'aa.

Eneo lenye shughuli nyingi mijini, ambayo ni kituo cha mabasi madogo ya abiria au soko lenye msongamano wa watu na magari. Katikati ya picha kuna basi ndogo la abiria jeupe lenye mistari ya manjano na blue , likiwa na vifaa vyeupe vya kubeba mizigo juu ya paa

Gari kwa lugha ya mitaani nchini Kenya linajulikana kama matatu likiwa limepambwa kwa sanaa ya kuvutia na rangi ya kupendeza. Basi hili ina rangi ya buluu iliyokolea likiwa na michoro mbalimbali ikiwemo herufi juu ya madirisha na picha za tai zenye mabawa makubwa.

Dogo la abiria almaarufu matatu nchini kenya likiwa limeegeshwa au linapakia abiria katika eneo lenye shughuli nyingi labda kituo cha mabasi au barabara kuu jijini. Matatu hiyo ina rangi ya kijivu na bluu likiwa na maandishi simetro trans pembeni lenye.

Basi la abiria ambalo ni matatu likiwa limeegezwa au likitembea polepole barabarani, basi hilo lina rangi ya kijani kibichi na njano rangi zinazojulikana sana kwa matatu nchini Kenya ni ya namba 370 mbele, dirisha la mbele lina maneno city upande wa kushoto na hopa upande wa kulia ya kiashiria kuwa linaweza kuwa ni sehemu ya mfumo wa usafiri.

Barabara yenye shughuli nyingi katika eneo ya mjini likiwa na magari na msongamano wa watu na basi ikionyesha wazi kuwa ni kajiado, Kenya, labda Kitengela au aenoe jirani lenye shughuli nyingi kama Nairobi. Kuna mstari mrefu wa magari ya abiria yaliyosimama, mengi yakiwa na rangi ya kijani, njano na buluu

Eneo lenye msongamano wa mabasi madogo ya abiria na watu likiashiria shughuli ya kituo cha mabasi au barabara yenye biashara nyingi labda jijini Nairobi au mji mwingine mkubwa nchini Kenya kutokana na namba ya magari na aina ya mabasi.

Mandhari ya mtaani ikijumuisha magari ya abiria yanayojulikana kama matatu. Watu wanaotembea na maduka yaliyo kando ya barabara matatu mawili mweupe yaliyopakwa rangi ya angavu za buluu, nyekundu na kijani. Matatu ya mbele yana neno maua.

Gari dogo likiwa limepakwa rangi ya blue na machungwa likiwa limeegezwa kando ya barabara yenye lami. Mwanamume mmoja amesimama upande wa kushoto akilitazama lori amevaa shati la blue na suruali nyeusi. Kando ya lori upande wa kulia kuna wanaume watatu, mmoja wao ameshika simu sikioni akiongea.

Mandhari ya barabara yenye shughuli nyingi, ikiashiria eneo la mjini lenye miundo mbinu ya kisasa. Kuna barabara iliyogawanywa na kwa upande wa kushoto kuna barabara nyingine inayoteremka ua kuungana. Magari mbali mbali yakitembea kwenye barabara ,ikiwemo, mabasi kubwa la abiria.

Mandhari ya paa za nyumba na majengo mengine katika eneo la mjini. Kwenye paa za nyumba hizo kuna matanki mingi meusi ya kuhifadhia maji yakionyesha tatizo la uhaba wa maji au kutegemea kwa maji yaliyohifadhiwa.

Lori kubwa la taka la rangi ya buluu na nyeupe likiwa limejaa mifuko mingi ya taka imeegezwa kando ya barabara pamoja ya nyumba ya kampuni ya kusafisha taka. Hii inaashiria kuwa lori linatumika katika juhudi za kusafisha eneo la eastleigh.

Rundo ya mabomba ya plastiki yaliopangwa kwa namna tofauti, kuna rundo la mabomba ya rangi ya kijivu, au meupe yaliopangwa kwa usawa, kila moja likiwa limejipanga karibu na jingine. Upande wa kulia kuna rundo la mabomba ya rangi ya chungwa, au kahawia nyekundu, yaliopangwa kwa wima, na kuonekana kutoka mbele.

Barabara ya udongo isiyo na lami yenye mashimo na maeneo yenye matope na maji machafu. Hali inayofahamika sana katika baadhi ya maeneo ya kitengela, hasa baada ya mvua au kutokana na miundombinu mibovu ya mifereji ya maji. Barabara hiyo ina vumbi na imechakaa na sehemu kubwa imejaa matope meusi.

Mfumo wa kusukuma maji, vipengele vikuu ambavyo ni pump mbili za maji zenye rangi ya manjano na nyeusi zilizowekwa kwenye fremu ya chuma. Kuna mabomba meupe yanayounganisha pump hizo na vichungi vikubwa vya maji vyenye rangi ya bluu.

Mabomba yenye rangi nyeupe au kijivu jepesi yaliyotengenezwa kwa plastiki. Mabomba haya yana ukubwa na kipengo tofauti kuanzia madogo hadi makubwa. Yamewekwa juu ya sakafu ambayo ni ya saruji au marumaru.

Eneo la ujenzi au uchimbaji ambapo kuna rundo kubwa la udongo na mawe yalilio chipuliwa. Kuna mtaro mrefu au mfereji uliochimbwa ardhini upande wa kulia wa picha sehemu ya mashine kubwa ya kuchimbia ya rangi ya chungwa inaonekana.

Mandhari ya eneo la makaazi au ujenzi huku Kenya, ikipendekeza ukuaji wa miji na maendeleo. Mbele kabisa kuna ukuta mrefu unaojengwa kwa matofali ya saruji ukiwa unatumika kama uzio au mpaka wa mali.

Rundo kubwa la taka na uchafu likiwa limekusanyika katika eneo la wazi labda karibu na makazi ya watu au kando ya njia ya maji. Taka hizi zinajumuisha mchanganyiko wa kila kitu kama vile mifuko ya plastiki ya rangi mbalimbali.

Safu ya mabomba matano ya maji yaliyowekwa kwenye chuma kirefu, labda kwa ajili ya matumizi ya bustani au umwagiliaji. Mabomba yote ni ya chuma cha pua kilichong'aa. Kila bomba lina mpini wa kugeuza unaofanana na msalaba. Mabomba matatu ya kwanza yana viungio vya dhahabu chini.

Rundo la mabomba marefu yenye rangi kijivu au nyeusi yakiwa yamewekwa chini kwenye udongo. Mabomba haya yamewekwa imara na yana kipengo kikubwa yakipendeza kuwa yanatumika kwa ajili ya miradi mikubwa ya miundombinu kama vile usambazaji wa maji, gesi au umeme na pengine kwa ajili ya ujenzi.